Wachezaji hawa wako kwenye kiwanja cha Police Stadium na ambao wamevaa vazi jeupe na kuna ambao wamevaa vazi jekundu ambao wanacheza kwenye uwanja ambao una nyasi za kijani.

Ni kundi la watu ambao wamevaa sare za timu tofauti tofauti naiona ya samawati na nyekundu ambao wanaonekana kama wamefurahi, wameinua mikono zao ni kama wako wanashangilia.

Hawa ni waandamanaji wengi ambao wamebeba kikaratasi kilichoandikwa Court Annexed Mediation, an Alternative Dispute Resolution Mechanism mandated under article one of the constitution . Hapo chini pameandikwa a solution by you for you .

Ni wachezaji wa mpira wa mguu ambayo yaonekana wameshinda kwa kuwa wamebeba kikombe chao cha ushindi juu wakiwa wanasherehekea. Kando yao kuna mpira wa kucheza . Kwenye shingoni zao wamevalishwa taji za ushindi ambayo yaonekana kuwa Wanasherehekea wana furaha mingi kwa kushinda. Kushinda yaleta furaha.

Wachezaji hawa wanaonekana kuwa na furaha labda wanasherehekea kwa kufunga bao lao la uchezaji kwa kuwa yaonekana kuwa wakusanyika nje ya uga wa kucheza na naona kuwa kuna watazamaji wengi ambao wamejaza hicho uwanja.

Kuna watu wengi ambao wamekaa kwenye viti waongoja kuhudumiwa inaonekana wamejipanga kulingana vile mtu alipoingi. Tunamwona mama mmoja ambaye ameketi nyuma amebeba mtoto. Kuna mwenye ambaye anajaribu kutembea aone vile atapata nafasi . Kuna ambaye amevaa nguo nyeusi yenye kolas nyekundu inaonekana ni mfanyakazi wa mahala hapo.

Ni computer ambayo yaonyesha new connection request , ambapo pia kuna applicant name, ID passport, number, address or town, phone number, PIN number , Ni kua. yuwajaribu kutengeneza mtambo wake wa networking.

Hawa ni wahudumu wa nca services ambapo ni mwanamke na mwanaume amabao wameketi chini mbele yao kwenye meza kuna kompyuta ambapo mwenye kuhudumiwa kuna kiti ambacho twaweza kukaa. Kwa kila mmoja.

Naona wachezaji wako uwanjani , kuna ambao wamevaa sare za kijani na wengine manjano ,na kuna umati wa wa watu ambao hauonekani vizuri ,uwanja una nyasi za kijani ,mpira ni kama ni wa manjano.

Naona umati wa watu, ambao inaonekana wako kwenye stadium , kulingana na lile jina lilipo kule nyuma, alafu ni watu wengi, kuna ambao wameketi, kuna ambao wanasonga songa, naiona set light pale nyuma.